Dhana ya kujifunza kidijitali na elimu kupita teknolojia. Watu kadhaa wako kwenye mrundiko wa vitabu wakitumia kompyuta ndogo, simu mahiri na vifaa vingine vya kielektroniki. Inaashiria jinsi elimu inavyoendela kubadilika na kujumuisha zana za kidijitali sambamba na rasilimali za jadi za vitabu.

Mwalimu au msaidizi wa kujitolea akiwafundisha wanafuzi watatu jinsi ya kutumia kompyuta mpakato darasani. Mwanaume huyo ameketi na wanafuzi watatu wamemzunguka wakimwagalia anavyowaelekeza kwenye skrini ya kompyuta.

Mwanamke kijana mwenye nywele zilizosokotwa akiwa ameketi kwenye dawati ofisini. Amevalia shati la samawati hafifu na anaonekana akichunguza karatasi au nyaraka. Mbele yake kuna kompyuta ndogo na nyuma yake kuna ubao mweupe wenye chart na michoro mbalimbali.

Wanafunzi wa shule wawili wakiwa wamevalia sare za samawati wakitumia kompyuta ndogo huku wakionekana kufurahia. Wamekaa kwenye dawati la mbao na wanashirikiana kujifunza au kufanya kazi kwenye kompyuta hiyo. Nyuma yao kuna ubao mweusi unaoonekana na ukuta wa mbao kuashiria mazingira ya darasani.

Mwanamke, pengine mwenye umri wa makamo akiwa ameketi kwenye dawati akifanya kazi na kompyuta ndogo amevaa shati la denim na miwani na anaonekana akitabasamu huku akiandika kwenye daftari. Mbele yake kuna kikokotoo na kikombe cha kahawa au chai.

Kundi la watoto wakiwa wamevalia miwani ya uhalisia pepe na kufurahia uzoefu. Mtoto aliye mbele kabisa, msichana mwenye nywele za asili anatabasamu kwa furaha huku akishika miwani yake.

Mwanafunzi wa kiume mwenye asili ya kieshia akiwa amekaa kwenye meza na anatumia kompyuta mpakato. Amevalia shati na miwani na anatabasamu usoni mwake akionyesha ako na furaha au anajishughulisha na kazi yake.

Mchoro inaonyesha mwanamke na mwanamume wamekuwa juu ya rundo la vitabu. Wote wawili wanaonekana wakitumia kompyuta zao ndogo, wakiwa wamegeuziana migongo. Picha ina mandhari ya rangi ya samawati isiyokolea na mimea michache pembeni ikionyesha dhana ya kujifunza au kufanya kazi mtandaoni.

Vijana watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja, wakiketi pamoja na kuonekana wakifurahia. Mwanamke aliye mbele ameshikilia kompyuta kibao na anatabasamu, huku mwanaume aliye katikati na mwanamke aliye kulia wakitabasamu pia.

Mkono ukiguza icon ya kofia ya kuhitimu na balbu ya mwanga iliyounganishwa ikiashiria elimu na uvumbuzi. Karibu na icon hiyo kuu, kuna icon nyingine za kijiji zinazohusiana na kujifunza na teknolojia kama vile kompyuta mpakato, kitabu na cheti.

Mwanamke mwenye nywele zilizosokotwa na kufungwa juu akiwa ameketi kwenye meza na kufanya kazi. Amevaa shati ya manjano na anaonekana akichukua maelezo kwenye daftari lake huku akitazama kompyuta ndogo iliyo mbele yake. Nyuma yake kuna jiko lenye mwanga na lenye vifaa vya kupikia.

Mtu akiwa ameketi sakafuni na kompyuta ndogo mapajani akitumia kifaa hicho kwa shughuli za kidijitali. Mtu huyu amevaa suruali ya jinsi na fulana nyeupe akionyesha mtindo rahisi na wa kawaida. Mwanga mkali unaingia kutoka upande ukiashiria labda wako karibu na dirisha au chanzo kingine cha mwanga.

Msichana mdogo akiwa ameketi kwenye meza akifanya kazi yake ya shule huku akitumia kompyuta kibao kwa masomo ya mtandaoni. Anaonekana akichora au kuandika kwenye kitabu chake kwa kutumia penseli huku kwenye skrini ya kompyuta kibao akionekana mwalimu anayefundisha.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta mpakato iliyo na maneno kwenye skrini pamoja na ikoni. Pembeni kuna kikombe cha kahawa na daftari, zikionesha mazingira ya kufanya kazi au kujifunza. Picha inawakislisha dhana ya elimu ya mtandaoni na matumizi ya teknologia katika kujifunza.

Mtu akiwa amekaa mbele ya kompyuta ndogo akifanya mkutano wa video. Amevaa vipokea sauti masikioni na anaonekana akiandika madokezo. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha za watu wengi kuashiria kuwa ni mkutano wa watu wengi.

Mchoro unaoonyesha dhana ya masomo ya mtandaoni au mawasiiano ya mbali ambapo kompyuta ya mkononi iko mbele. Ndani ya skrini ya kompyuta, kuna mchoro wa mwanafunzi au mwalimu akionyesha fomyula kwenye ubao mweupe.

Mtu akishikilia simu mahiri inayo onyesha programu au tovuti ya jukwaa la elimu. Skrini ya simu inaonyesha kaulimbiu na habari kuhusu kuunganisha wanafunzi na wataalum. Kwa nyuma, skrini kubwa inaonekana kuonyesha ukurasa mwingine wa tovuti hiyo hiyo ikisikitiza matumizi ya teknolojia katika kujifunza.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu , akiwa ameketi kwenye kiti cha ofisi na akitumia kompyuta yake ndogo. Amevalia sweta laini ya rangi isiyokolea. Mezani kwake kuna karatasi, kalamu na muundo wa kioo chenye picha zilizowekwa chini yake.

Mchoro uanaoonyesha elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa mbali. Upande wa kushoto kuna wanafunzi wawili, mwanamke na mwanaume wakiwa wamekaa kwenye meza zao na kutumia kompyuta zao ndogo. Kila mmoja wao ana baluni za mawazo zinazoelekeza kwenye mawazo au maswali.

Mwanafunzi akisoma nyumbani au katika mazingira ya kujifunzia. Ameketi kwenye meza ya mbao na anatumia kompyuta ndogo inayofungua darasa la mtandaoni au video ya kielimu ambapo mwalimu anaonekana akifundisha somo la hesabati kwenye ubao mweusi.

Kundi la watu wanne wanaoonekena kuwa kazini au katika kikao cha masomo. Wote wanaonekana kutabasamu na kushirikiana. Mwanaume mmoja ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anaonyeshwa akimwonyesha kitu mwanaume mwingine aliyesimama nyuma yake. Wanawake wawili wamekaa pande zote mbili za kompyuta hiyo, mmoja akiandika na mwingine akishikilia nyaraka.

Mchoro inayoonyesha kompyuta mpakato yenye mwalimu akionekana kwenye skrini akionekana akifundisha au akitoa maelezo. Pembeni mwa kompyuta kuna rundo la vitabu kuashiria elimu au kujifunza.

Dhana ya kujifunza mtandaoni au masomo ya mbali. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti akitumia komputa ndogo, huku skrini kubwa ya komputa ikionyesha mwanamke mwingine anayefundisha kama mwalimu. Vifaa mbalimbali vya elimu kama vitabu, kofia ya kuhitimu na balbu ya mawazo vimezunguka vikisisitiza mazingira ya kujifunza kidijitali.

Dhana ya akili bandia na uchunguzi wa data. Mtu anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato na kompyuta kibao. Kwenye skrini na juu ya meza kuna chati na grafu mbali mbali zinazoelezea, zinazowakilisha data na uchanganuzi.

Mazingira ya madarasa ya mtandaoni. Kompyuta mpakatu iko katikati na skrini yake inaonyesha mwalimu akifudindisha kwa kutumia ubao mweupe. Mkononi mwa mtu aliye chini ya picha kuna daftari ndogo lenye maelezo na kuna karatasi yenye maelezo mengine, kuashiria mwanafunzi anayejifunza.

Msichana mdogo akiwa ameketi kwenye meza ya mbao akionekana kujifunza au kuhudhuria darasa la mtandaoni. Ana kompyuta mpakato mbele yake na amevaa vipokea sauti visivyo na waya. Msichana ameshikilia kitabu kikubwa kilichofunguka na anaonekana akionyesha kitu ndani ya kitabu hicho kwa kutumia penseli.

Mtu akitumia komputa ndogo, kutazama somo au mhadhara wa mtandaoni. Mtu huyu ambaye mgongo wake unaonekana amekaa kwa raha labda kwenye sofa au kiti. Kwenye skrini ya komputa, kuna mwanaume anayefundisha au kutoa mada akiwa amesimama mbele ya ubao mweupe wenye maandishi.

Mikono ya mtu ikifanya kazi. Mkono mmoja unashika kalamu ya samawati na kuandika kwenye daftari lililofunguliwa. Mkono mwingine unaonekana ukiwa kwenye kibodi cha kompyuta mpakato ikifanya kazi sambamba. Mtu huyu amevaa koti la rangi ya machungwa , ikionyesha kuwa anaweza kuwa anajishughulisha na masomo au kazi.

Mchoro wa kidijitali unaowakilisha dhana ya kujifunza matandaoni inaonyeha kompyuta mpakato ikiwa wazi na vitabu vikiibuka kutoka kwenye skrini yake kuashira upatikanaji wa maarifa kupitia teknolojia.

Watu watatu wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo wakionekana kufanya kazi pamoja. Mwanamke aliyekatikati anaonekana akitumia kompyuta hiyo huku mwanaume aliyesimama akimwangalia kwa makini. Kuna mwanaume mwingine ameketi karibu nao naye akionekana kushiriki katika shughuli hiyo huku mtu mwingine akionekana nyuma yao akitumia kompyuta yake mwenyewe.

Mchoro wa kidijitali unaoonyesha dhana ya elimu ya kisasa na kujifunza mtandaoni. Ina kompyuta mpakato mbele, ambayo skrini yake inaonyesha mazingira ya darasa na wanafunzi. Nyuma ya kompyuta mpakato, kuna kifaa kinachoonekana kama kompyuta kibao au kitabu kikubwa cha kidijitali.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja. Kitanda hicho kimefunikwa na shuka ya miraba yenye rangi nyekundu na nyeusi na kuna mto mmoja wenye muundo unaofanana. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya cream au rangi ya bich na kuna dirisha dogo lenye pazia la rangi ya kahawia.

Chumba chenye kitanda kimoja kilichotadikwa shuka ya kijani na chandarua cheupe kimetudikwa juu yake. Kabati kubwa la nguo la bao lenye kioo linaloonekana upande wa kulia na msalaba mdogo umetudikwa ukutani. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na kimetuzwa kikionyesha nafasi ya kulala.

Kundi la vijana wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja mkubwa wenye nyasi. Wamevaa nguo za michezo za rangi tofauti wakifurahia mchezo chini ya jua kali. Nyuma yao, majengo na miti inaonekana ikionyesha mazingira ya mjini au chuo.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa ambavyo vinaashiria mabweni au makaazi ya watu wengi kama vile hosteli, kambi au hata gereza. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa chuma na vimefunikwa na magodoro yenye mifumo mbalimbali na mashuka.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri ambacho kinaonekana kuwa na mwanafunzi au chumba cha kulala kimoja. Kitanda kimetandikwa vizuri na kuna meza ya kusomea yenye kompyuta mpakato na taa ya meza.

Ukumbi mkubwa wenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu vikipanda juu kuelekea nyuma. Viti hivi vinaonekana kuwa vya mbao na vimepigwa rangi ya kahawia. Ukumbi huu unaweza kuwa wa mkutano, sinema au darasa la chuo kikuu.

Eneo la makazi lenye jengo la ghorofa moja yanayoonekana kuwa nyumba za kukodesha au makazi ya kawaida. Nyumba hizo zimejengwa kwa mtindo unaofanana zikiwa na kuta za ranfi ya kahawia na sehemu za juu za rangi nyepesi. kati ya majengo hayo kuna njia tupu au uwanja.

Kundi la watoto wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa nyasi. Baadhi ya wachezaji wamevaa jezi nyeusi zenye lafudhi ya kijani , huku wengine wakiwa wamevaa jezi nyekundu kuashiria timu tofauti. Mpira unaonekana katikati ya wachezaji wawili wanaomenyana , ikionyesha mchezo mkali na wenye nguvu.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma cheusi. Kila kitanda kina godoro lenye muundo wa rangi ya kahawia. Kuna madirisha yenye mapazia meusi yanayoonekana kuruhusu mwanga wa asili kuingia. Chumba kinaonekana kuwa cha mabweni au malazi ya watu wengi.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao nyeusi. Vitanda hivyo vina shuka na mito ya rangi ya samawati. Sakafu ya chumba ina vigae vya rangi ya kahawia nyepesi. Dirisha lenye mapazia meupe na mistari meusi linaonekana nyuma.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja kilichotandikwa na blanketi la mraba na samawati. Pembeni ya kitanda kuna meza ndogo ya kusomea na kiti cheupe chenye sehemu ya nyuma nyekundu. Hali ya chumba inaonekana kuwa safi na rahisi ikionyesha nafasi ya kulala na kujisomea.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba kinachoonekana kama maktaba au darasa, kuna rafu zilizojengwa, vitabu zikionekana nyuma yao, na mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa. Baadhi ya watu wamekaa kwenye viti, huku wengine wakiwa wamekusanyika karibu na meza kuashiria mkutano, semina au shughuli ya kujifunza.

Darasa la shule yenye madawati na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Kuta za darasa zinaonekana kuwa na mabango au karatasi zilizobandikwa, zikiashiria mazingira ya kujifunzia. Madirisha mengi yenye fremu za chuma yanaonekana juu ya ukuta, yakiruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani ya chumba.

Chumba kinachoonekana kuwa cha darasa au maabara ya kompyuta. Kuna madawati marefu ya mbao yenye kompyuta chache zilizopangiliwa vizuri. Ukutani kuna ubao mweupe wa kuandikia na pia kuna madirisha yenye nondo za usalama.

Chumba cha kulala kilicho na vitanda vya ghorofa viwili na kitanda kimoja cha kawaida. Vitanda vyote vina fremu za chuma nyeusi na mbao na vimefunikwa na magodoro yenye mifumo ya kijeshi au kuficha. Kuna dirisha moja kubwa lenye mapazia meusi likionyesha mimea ya kijani kibichi nje.

Darasa la shule lenye wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye madawati ya njano huku mwalimu akiwa amesimama karibu na wanafunzi wawili wa mbele akiongea nao. Mwalimu amevaa shati la rangi ya waridi ni suruali ya kaki akionyesha mazingira rasmi ya shule.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Kitanda cha juu kina godoro yenye rangi ya samawati na milia, huku kitanda cha chini kina godoro yenye rangi nyingi na maua maua. Upande wa kushoto, kuna meza ndefu ya kusomea au kufanyia kazi na viti viwili vya machungwa.

Chumba kidogo cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa. Kila kitanda kina nyeti ya kuzuia mbu iliyoninginia juu. Kati ya vitanda kuna meza ndogo ya rangi ya zamayati. Sakafu inaonekana kuwa nyekundu na chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri pengine ni chumba cha bweni au malazi ya wageni.

Jumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya gorofa kikiashiria bweni la shule au hosteli. Vitanda vimetandikwa kwa shuka na mablanketi enye rangi tafauti ikiwemo nyekundu na kijani. Jumba hicho kina madirisha mengi juu yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Viti na meza hizo zimetengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia na chuma. Ukumbi una ukuta wa rangi nyepesi na madirisha makubwa upande wa kushoto yanayoingiza mwanga wa asili.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja cha ghorofa. Kitanda cha juu kina shuka za samawati na nyekundu, huku cha chini kikiwa na shuka za rangi ya waridi na michoro. Karibu na kitanda, kuna meza ndefu iliyowekwa ukutani na kiti cha rangi ya samawati. Dirisha lina pazia la michoro na chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri.

Chumba cha kulala zenye kuta ya rangi ya krimu. Kuna kitanda kimoja chenye fremu ya chuma cheusi na mbao kikiwa na shuka nyeupe na mto mmoja. Juu ya kitanda kuna neti ya mbu nyeupe iliyorembeshwa na maua ya samawati ikining'inia kutoka dari.

Chumba kikubwa kinachoonekana kuwa maabara ya kompyuta au darasa ya kiteknolojia. Safu ndefu za meza zimewekwa na kompyuta za mezani na viti vyeusi. Chumba hicho kina taa za miale juu na kuta zimepakwa rangi ya samawati na manjano huku nguzo ya samawati zikionekana katikati ya kuta.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa vizuri zikisubiri wanafunzi. Ukuta wa darasa umepambwa kwa michoro na mabango ya kufundishia yakiashiria mazingira ya kujifunzia. Madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani yakipendekeza darasa lenye mazingira mazuri ya kujifunzia.

Maktaba kubwa yenye rafu zilizojazwa vitabu. Kuna meza na viti vichache ambapo watu wanaonekana wakisoma au kufanya kazi. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha kutoka madirishani.

Chumba kidogo cha kisasa kinachoonekaa kuwa studio apartments au chumba cha mabweni ya wanafunzi. Chumba kimegawanywa katika maeneo tofauti sehemu ya kulala, sehemu ya kusomea na sehemu ya jikoni ndogo.

Maktaba tupu, yenye meza na viti vingi vilivyopangwa vizuri kwa ajili ya masomo . Raki za vitabu zimepangwa kwa nyuma zikiashiria kuwepo kwa vitu vingi , huku madirisha yenye mapazia ya samawati yakiruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Kidogo kinachoonekana kuwa chumba cha kulala au cha wageni. Katikati ya picha kuna kitanda kimoja chenye shuka ya samawati, na blanketi iliyokunjwa ikiwa imewekwa miguuni mwa kitanda. Upande wa kushoto wa kitanda, kuna meza ndogo ya mbao yenye maua kwenye chombo, na kiti cheusi cha chuma kando yake.

Wachezaji wa soka wakiwa katikati ya mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyekundu na kaptura ya kijani kibichi. Ameruka juu akijaribu kupiga mpira wa kichwa. Wachezaji wengine kutoka timu zote mbili, mmoja akiwa amevalia jezi ya rangi ya chungwa wako karibu naye wakifuatilia mpira.

Maktaba au chumba cha kusomea. Kuna meza nyingi za mbao zenye vizuizi vya varanagi kila nafasi ya kuketi. Kila meza ina viti vyeusi, nyuma kuna madirisha makubwa yenye mapazia ya samawati yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Maktaba kubwa enye safu ndefu za rafu za vitabu zilizojazwa vitabu vingi vya aina mbalimbali. Rafu hizo zinafikia dari zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa vitabu. Katika sehemu ya mbele kuna meza kadhaa za kusoma zenye viti zikionyesha kuwa na mahali pa kujisomea.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au sinema yenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu zinazopanda. Viti vinaonekana kuwa vya kisasa vikiwa na rangi za samawati na kijivu na kuna nafasi ya kutosha kati ya safu. Ukumbi unataa za kisasa za mraba kwenye dari nyeusi na kuna maskrini kubwa nyeupe mbele zote zikionyesha mazingira yanayofaa kwa mawasiliano.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wameketi kwenye viti vya darasa vilivyo na meza na wengine wamesimama nyuma ndani ya chumba kinachoonekana kuwa darasa au ukumbi wa mihandhara. Kuna wanaume na wanawake na baadhi yao wanaonekana kuwa wazima.

Ukumbi mkubwa wa mikutano ukiwa na viti vingi vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu. Kuna sehemu mbili za viti, moja chini na nyingine juu kwenye roshani. Katikati ya ukumbi nyuma ya viti vya chini kuna eneo dogo yenye vifaa vya sauti na taa ambalo linaweza kuwa chumba cha kudhibiti.

Ukumbi mkubwa wenye viti vya rangi ya samawati vilivyopangwa kwa safu. Ukumbi una dari iliyo na taa nyingi za mraba zinazongaa na kuta zimepambwa kwa paneli za kahawia. Upande wa kulia kuna ngazi na kizuizi cha chuma kuashiria ukumbi una gorofa au jukwaa la juu.

Darasa tupu lenye viti na meza za samawati. Madirisha mawili makubwa yanayoruhusu mwanga asili kuingia ndani, inaonekana kama darasa la shule pengine shule ya msingi au sekondari. Hakuna wanafunzi au walimu ndani kuashiria kuwa liko tupu kwa sasa.

Chumba cha malazi chenye vitanda viwili vya ghorofa, kila kimoja kikiwa na magodoro na shuka za rangi ya kijani kibichi na za michoro. Inaonekana kuwa katika hosteli au bweni la shule, ikizingatiwa maelekezo yaliyoandikwa chini.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara uliojaa wanafunzi. Wanafunzi wengi wamevaa sare za shule, baadhi wakiwa na mashati meupe na tai, na wengine wakiwa na fulana za rangi ya kahawia na nembo. Wameketi kwenye viti vya mbao na meza zilizopangwa kwa mtindo wa kumbi za mihadhara.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara wakishiriki katika somo au jaribio. Wanazunguka meza iliyojaa vifaa vya kielektroniki na nyaya zilizounganishwa wakionekana wakichunguza au kujaribu kitu.

Mlango mkubwa wa maktaba ulio wazi na kuonyesha sehemu ya ndani yenye meza ya mapokezi. Juu ya mlango kuna bango kubwa lenye neno library na pande zote mbili za mlango zina mabango makubwa yenye maandishi mengi yaliyo orodheshwa.

Kundi la wanawake wakicheza au kufanya burudani ndani ya ukumbi uliopambwa kwa puto zenye rangi nyeupe, nyekundu na kijani, bango kubwa lenye maandishi linaloonekana nyuma likionyesha kuwa ni sherehe ya kitamaduni ya shule, ingawa picha inaonekama kama imepigwa wakati wa tukio haionyeshi wazi sura ya watu.

Mchezo wa mpira wa kikapu ukichezwa nje, ambapo mchezaji aliyevalia jezi nyekundu ameruka juu akijaribu kufunga mpira kwenye kikapu. Wachezaji wengine na watazamaji wanaonekana nyuma. Wakiashiria kuwa ni mchezo rasmi au wa kirafiki.

Mwanaume amesimama juu ya kundi la miamba mikubwa akiashiria ushindi kwa mikono miwili. Amevalia kaptula, fulana yenye milia na kofia akionyesha kuwa katika mazingira ya kupanda milima au kutembea. Nyuma yake kuna angaa yenye mawingu meupe na samawati ikiashiria hali nzuri ya hewa.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule. Wanasimama nje wakiwa wameshikilia miche midogo ya miti tayari kuipanda. Mwalimu wao mtu mzima mwingine anaonekana akiwa katikati yao, labda akiwapa maelekezo au kuongoza zoezi la upandaji miti.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akisoma kitabu chenye jalada la waridi. Amevalia shati la waridi na jeans ya samawati na anaonekana kujishughulisha na usomaji wake. Msichana huyu yuko nje akizungukwa na nyasi kijani kibichi na vichaka vya manjano, akionyesha mazingira tulivu na ya asili.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza, wakijishughulisha na shughuli za Sanaa au ufundi. Kuna vifaa mbalimbali vya Sanaa kama vile rangi, gundi na karatasi zimetapakaa mezani. Watu hao wanaonekana wakishirikiana na kufurahia shughuli hiyo, huku mmoja wao akionekana kitu fulani na wengine wakimtazama.

Msichana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na tabasamu akichora na mwanaume mzima aliyeonekana kuwa mwalimu au msaidizi wake. Wote wawili wamevalia aproni za uchoraji na wako katika chumba kinachoonekana kuwa cha sanaa chenye vifaa vya uchoraji na michoro mingine iliyomalizika au inayoendelea.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wameketi pamoja wakitumia kompyuta kibao ya samawati. Mtoto anaonekana kuwa na mahitaji maalumu na amevaa miwani. Anaonekana akiguza skrini ya kompyuta kibao kwa kidole chake. Mwanamke ana tabasamu na kumsaidia mtoto akionyesha ushirikiano na kujifunza.

Wanawake wawili katika mzingira ya ndani yanayoonekana kuwa ofisi. Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu za kahawia ameketi kwenye kiti cha rangi ya kijani kibichi akitazama kompyuta mpakato. Amevaa kifaa cha kichwa kinachoonekana kuwa kifaa cha kielektroniki.

Wanawake wawili, mmoja akiwa na asili ya kiafrika na mwingine mweupe, wakicheka na mtoto mdogo wa kiume mwenye nywele za dhahabu. Mtoto ameketi juu ya mpira mkubwa wa samawati na anaonekana akifurahia huku akishika mikono ya wanawake wote wawili.

Wasichana wawili wakiwa wamekaa kwenye meza, wakishiriki katika shughuli fulani. Msichana mmoja mwenye nywele zilizosukwa na amevaa sweta ya njano anaonekana akigusa kitu kilicho mbele yake. Msichana mwingine mwenye nywele ndefu na amevaa barakoa ya rangi ya waridi anamtazama na anaonekana akimsaidia au kumuongoza.

Vijana watatu wanaonekana kufurahia na kushirikiana. Mmoja wao, kijana wa kiume mwenye vipokeasauti nyeupe, anaonekana kucheza au kuimba akiwaonyesha kwa kidole chake. Kijana mwengine wa kiume mwenye miwani anaonekana kuwa na down syndrome amesimama nyuma yake na anaonekana kushangazwa na kufurahia.

Mwanaume mweusi ameketi kwa meza ya mbao, akisoma kitabu cha braille. Anaonekana kuwa makini na amevaa vipokea sauti masikioni, nyuma yake, kuna ukuta mweusi na saa na pia kuna rafu ndogo yenye vitabu na maua kwenye ardhi.

Kidole kimoja kikigusa kurasa yenye maandishi. Nukta ndogo zilizoinuka zinaonekana wazi juu ya uso wa karatasi nyeupe zikiunda maneno. Mwanga unaonekana ukiangukia juu ya karatasi ukisisitiza unyanyukaji wa nukta hizo.

Mwanamke mzima anayeweza kuwa mwalimu au msaidizi akimsaidia mtoto mdogo kusoma kitabu. Mtoto huyo anaonekana akigusa kurasa za kitabu akionyesha uwezekano wa kujifunza kusoma kwa braille au kujifunza kwa kugusa.

Wanawake wawili wakiangalia karatasi. Mwanamke mmoja mwenye nywele zilizonyooka anaonekana kuwa na down syndrome na anamtazama mwanamke mwingine ambaye amevaa miwani na ana nywele zilizokunjamana. Mwanamke huyu wa pili anaonekana akimuelekeza au kumsaidia yule wa kwanza kuhusu kile kilichoandikwa kwenye karatasi.

Watu wawili wakiwasiliana kutumia lugha ya ishara. Mwanamke anatabasamu usoni na anaonekana akijaribu ishara za mwanaume ambaye mgongo wake unaonekana. Inaashiria mawasiliano yenye uelewa na furaha kati ya watu wawili.

Watu watatu wakiwa wamekaa kwenye meza wakishiriki katika shughuli za sanaa. Mbele kuna mwanamke mwenye miwani na nywele fupi za njano akionekana kumsaidia mwanaume mwenye upara aliyevaa shati la kijani. Mwanaume huyo anaonekana akishughulika na karatasi na kalamu.

Wanawake wawili wakicheza mchezo wa vijiti kwenye meza. Mwanamke mzee anatabasamu pana na anaonekana kufurahia mchezo huku akiwa ameshika kijiti kimoja. Mwanamke kijana anaweza kuwa na ulemavu wa akili kutokana na sifa za uso. Amevaa miwani na anaonekana akijishughulisha na vijiti akishika kijiti kimoja cha njano.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye meza, akitumia kompyuta na kifaa kinachoonekana kama kibodi cha braili. Amevaa miwani mieusi na hewa za masikioni zikiashiria anaweza kuwa na matatizo ya kuona au anatumia teknolojia saidii.

Sehemu ya juu ya mwili wa mtoto labda msichana akiwa ameketi mezani na akisoma kitabu. Mikono ya mtoto inaonekana wazi huku vidole vyake vikiwa vimeelekezwa kwenye alama za braille zilizoinuka kwenye ukurasa wa kitabu. Ni kurasa nene na kinaoneka kuwa na herufi za braille nyingi.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia akiwa amesimama mbele ya ukuta mweupe. Amevaa fulana na suruali yenye kiuno kirefu. Mkono wake wa kulia umeinuliwa na vidole viwili vimenyooka juu huku mkono wa kushoto ukiwa umeshuka chini na kiganka kimefunguka kidogo.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu au msaidizi akimsaidia msichana mdogo kujifunza kwa kutumia mashine ya breli au mashine ya kuandika .Msichana huyo amevaa miwani na anaonekana kujitahidi kuandika huku mwanamke akimsimamia na kumuongoza.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye benchi nje pengine bustani au hifadhi. Amevaa miwani nyeusi, fulana nyeupe na koti la kijivu lisilo na mikono. Anashikilia simu ya mkononi karibu na mdomo wake akionekana akizungumza au kurekodi sauti huku akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni.

Mwalimu wa kike akifundisha darasani. Akitumia ubao mweusi wenye fomula za hisabati au fizikia zilizoandikwa. Amevaa shati jeusi na anaonekana akielezea jambo kwa shauku huku mwanafunzi au msaidizi wa kiume akiwa amesimama nyuma yake, akimsikiliza kwa makini. Mandhari ya darasa inaonyesha umakini na kujifunza.

Mwanaume mwenye umri wa makamo, mwenye ndevu nyeupe na miwani myeusi. Amelala kifudifudi kwenye sofa akisoma kitabu kilichoandikwa kwa herufi za braille mikono yake imewekwa kwenye kurasa za kitabu, akionekana akisoma kwa kutumia hisia ya kugusa.

Kundi la wanafunzi wakiwemo vijana na wasichana wakitumia kompyuta kwenye darasa au maabara. Msichana mwenye tabasamu na anaonekana kuwa na Down Syndrome ameketi mbele kabisa akitumia kompyuta na anatabasamu kwenye kamera.

Wanawake wawili mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu kinachotumia umeme na mwingine labda msichana mdogo amesimama karibu naye . Wote wawili wanaonekana kushirikiana na msichana mdogo anaoonekana akimwonyesha mwanamke aliye keti kwenye kiti kitu fulani kwenye kompyuta kibao.

Watoto watatu wakiwa wamevaa miwani wakishirikiana kwenye mchezo wa bodi au shuguli ya kujifunza. Mtoto aliyeupande wa kulia mwenye asili ya kiafrika amevaa fulana ya samawati na amejishugulisha akionyesha kitu kwenye bodi kwa kidole chake.

Mwanaume mzima akiwasomea watoto wadogo kitabu chenye picha, wakiwa wamekaa sakafuni karibu na vitu vya kuchezea vya mbao. Watoto wawili wamekaa karibu naye wakimsikiliza kwa makini, mmoja akiwa amebebwa mapajani mwake na mwingine akiwa ameketi karibu akifurahia hadithi.